Ng'ombe kadhaa wanaonekana kana kwamba ni ng'ombe wa maziwa. Wanaoenekana kulala chini baadhi yao wako na tumbo lililofura kweli kweli ,ng'ombe moja wa rangi nyeusi amesimama.

Mtu moja aliyevalia koti yenye rangi jeupe pia amefunika kichwa yake na kitamba maalum, ameshikilia vitu vinavyokaa kemikali na mkono wake wa kushoto ameshikilia pia kikombe maalum taswira hii inaleketa hile ya shule ya upili katika mahabara.

Ngo'mbe wengi wanaonekana hapa wakiendelea kukula, ngo'mbe hawa kwenye masikio yao wamewekelewa pandiko maalum hi kuwatambua, jinzi walivyo ngo'mbe hawa ni ngo'mbe wa kutoa maziwa, mkulima anapitia katika huku akiangalia wakikula.

Mmama mmoja anaonekana akikagua shamba lake lenye mimea wa ndizi, imemea zingine mdogo. Hapa ni katika shambani na pale mbele tunaona pia nyumba. Mmama huyu amevalia nguo yenye shati ya rangi nyeusi

Mtu mmoja aliyevalia koti ya rangi ya nyeupe anaonekana kuelezea watu watatu waliosimama mbele yake kuhusu mambo fulani. Mezani anazo vyombo kadhaa labda anafundisha hawa watu.

Tunaona ng'ombe mdogo ambaye amelala chini kando ya ng'ombe mwingine. Jinsi ng'ombe huyu amelala ni kana kwamba aidha amelala fofofo au labda amekufa maanake hapo kando hatuoni nyasi yoyote ile.

Tunaona mwanaume ambaye amefalia koti la rangi nyeupe na mbele yake kunazo vifaa kadhaa madha hii inaonyesha huenda hapa ni maebarest shule na labda mwalimu huyu anatayarisha vitu hivi ili watoto hawa ama watoto na wanafunzi hawa wache kusoma.

Watu watatu waliovalia koti lenye rangi jeupe na watano waliovalia kofia jeupe pia. Mmoja aliye hapo mbele anawaonyesha wengine jinsi ya kutumia kifaa maalum alichoshika mkononi mwake.

Watu watatu waliofalia sare maalum hasa lenye rangi la cheupe wanaonekana kupika chakula. Mwanamke aliye asili ya Kizungu ameketi kwenye kiti huku wanaume wawili wakishirikiana kutengeneza chakula kwenye jiko.

Ng'ombe wa maziwa anaonekana kukula uku akiendelea kukamuliwa na mashini hii maalum ya kisasa. Kunao tangi au mtungi wa rangi ya nyeupe ambalo maziwa huwekwa.

Ndizi zilizopandwa shambani vizuri zinaonekana kumea kweli kweli kando yake tunaona paipu ya maji labda ya kunyunyizia maji ndizi hizi. Majani yao ni ya rangi ya kibichi hivyo basi zitakuwa vizuri.

Kina mama tano na mmoja aliyeshikilia mtoto wanaonekana kana kwamba wanapakua chakula au maziwa maanake kunayo mitungi kadhaa na vyombo vilvyo hapa nyuma, kando yake kuna nyumba iliyotengenezwa na matope.

Ngombe walio wa maziwa ya kukamua. wanaonekana kupumzika baada ya kunywa maji, ngombe hawa wawili wamewekelewa vitu maalum vya kuwatambua kwenye maskio yao.

Sehemu hii ni mahali ambapo huenda maziwa yaliyoletwa kutoka kwa ukulima huletwa manake kunao boda boda mbili zilizo na mitungi minne ya kubebea maziwa ,pia tunaona mtungi hapo mbele ya kubebea maziwa.

Baba mmoja anaonekana kukamua ng'ombe wa maziwa, ng'ombe huyu ni wa rangi ya nyeusi na kaka huyu amepiga magoti ili kufikia vizuri kwenye matiti ya ng'ombe na anaikamua ng'ombe huyu.

Ng'ombe wengi wanaonekana kulishwa na mfanyikazi au mkulima. Ng'ombe hawa wanayokifaa maalum walichowekewa kwenye maskio yao ili labda mwenyewe aweze kutambua ng'ombe huyu ni nani.

Kina mama kadhaa wanakaa kupakua chakula kwenye sahani, labda kupelekea watoto au watu fulani walio upande mwingine. Hawa wote ni katika malisho hapa.

Kuna mtu huyu ambayo anatuangalia huku akifurahia kazi, ya kutowanisha maganda kwenye ndizi hii kando yake kunazo ndizi kadhaa ambazo hazizijatolewa maganda, huenda anatayarisha chakula chake.

Gari moja linaweza kubeba mzigo au mikweko ya ndizi labda kusafarisha kutoka kwa wakulima au shambani na kupeleka sokoni ili yauzwe na kupata pesa.

Mtu moja anaonekana kukamua ng'ombe wake, ambao ameinama ilikufikia matiti ya ng'ombe, na ng'ombe huyu ametulia kabisa na tunaona anaopempe, mbili ambao moja inama chini na lingine inangalia juu.

Wafanyakazi katika kiwanda cha kutengeneza maziwa wanaonekana wakiwa wamevalia sare rasmi za kufanya kazi maanake wamevalia barakoa, nywele zao wamefunga na kitambaa maalum pia nguo zao wamevalia juu yake ya rangi cheupe wakionekana wakimwaga maziwa.

Mkulima aliyevalia nguo yenye rangi ya manjano anaonekana kunyunyiza dawa ng'ombe wake wenye rangi ya nyeusi na nyeupe. Hapa ni nyumbani na ni mkulima wa ng'ombe wachache wachache.

Akina mama wawili wanaonekana kupanga bidhaa zao ambayo ni ndizi yaliyoiva kweli kweli yanayo rangi ya majano. wao ni wafanyibiashara na wanapanga vitu hivi ili wateja waje wanunue ilmradi wapate mapato.

Mahindi kadhaa yamepangwa ama yamehanikwa kwenye laini kwa jumba maalum, hapa ukitazama vizuri hutapata kwamba ni jikoni na hii njia ya kukausha maindi ilitumika sana apo awali.

Tunaona kichungi iliyo na mafuta hasa hii mafuta ni ile inatolewa kutoka kwa maziwa. Watu wengi hutoa mafuta kutoka kwa maziwa ili watumie kwa matumizi mengine kama kuweka kwa chakula ama mboga.

Katika sokoni tunaona migungu kadhaa za ndizi na akina mama ambao wakipanga migungu hizi huenda wao wamenunua au labda wanataka kuwekelea kwa gari, migungu hizi ni ya rangi ya kijani kibichi manake ndizi hizi hazijaifaa ila tu zimekoma.

Ng'ombe wa maziwa wanaonekana kula nyasi waliopelekewa uwanjani, ng'ombe hao wamewekwa bandiko maalum kwenye masikio yao ili labda mkulima aweze kutambua ni ng'ombe gani.

Katika ile sehemu watu wengi huita kibanda ambapo kunazo ndizi kadhaa unaziona zimeiva ilhali pia kando kunayo moja ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi haijava, pia kunazo matunda aina kadhaa.

Baba mmoja anaonekana kumwaga maziwa, na kando yake kuna vibuyu kadhaa vya maziwa. Yeye anaonekana kutabasamu kweli kweli na kuangalia upande mwingine. Huenda anaongea na mtu mwingine ama pia anafurahia kazi anayoifanya.

Ng'ombe wanne wanaonekana kutafuta chakula kwenye takataka hizi ambazo zimekuzanywa hapa. Ng'ombe hao labda wanatafuta lishe kwa vile vitu ambazo zimetupwa na watu ili wapate shibe.

Mkulima anafurahia kweli kweli ameenda shambani kisha amevuna ndizi lake moja ambalo limeiva vizuri yeye ameinua mkono yake kulia juu huku akionekana kutabasamu labda anapigwa picha

Mimea wa ndizi inaonekana yamepandwa vizuri kwenye shamba hili maanake wamewekwa kwenye laini na zinakaa kuwa mzuri mno, maanake majani yake ni ya rangi ya kijani kibichi na ni mapana kweli kweli.

Mimea kadhaa ya ndizi inaonekana hapa, na mimea hizi hamna tunayoiona ikiwa na mazao yake, kumaanisha bado yangali yanakuwa na hapo mbeleni mwenyewe ataweza kuvuna mazao zake.

Wakati mwingine, mahindi yaweza kuambukizwa na ugonjwa fulani ama na mimea zingine zisizofaa kumea. Au utapata kwamba basi tunaona hindi hili ambalo liliathirika na ugonjwa huo na bila shaka mkulima hataweza kufaidika kwa hii.

Mtu mmoja anaonekana kukamua ng'ombe huyu. Ng'ombe huyu amefungwa kamba miguu za nyuma labda kumzuia asitembee na mtu huyu anayekamua ameshikilia lile beseni analolikamulia maziwa kwa miguu zake au mapaja yake.

Tunamuona kaka moja anajikakamua kubeba mkungu wa ndizi, kuweka kwa gari lililo upande wa kulia, chini kuna mikungu kadhaa za ndizi na mbele yake kuna mama moja ambaye ameinama labda kuzisongesha mikungu zingine.

Mkulima anaonekana kunyunyizia dawa ng'ombe wake. Dawa hizi husaidia ng'ombe kuua wadudu kama kupe, wasije wakafyonza damu ya ng'ombe na pia wadudu wengine ambao wataathiri afya ya ng'ombe.

Mkulima moja anaonekana kukamua ngo'mbe wake , mkulima huyu amevalia nguo lenye rangi ya kijani na hapa chini kuna mtu yenye rangi ya jeupe ambalo linakamulia maziwa haya, ngo'mbe huyu amefunga miguu ya nyuma.

Ndizi zilizopandwa kwa laini kwenye shamba kubwa na zingine yameanza kuiva zingine zikiwa bado zinaendelea kukua. Upandi huyu wa ndizi ni mzuri maanake unaeza kupanda ndizi kadhaa kwa shamba iliyo ndogo.

Akina mama wawili waliovalia sare za kufanya kazi lenye rangi jeupe wanaonekana kufanya kazi kwa maziwa labda kutoa mafuta kwenye maziwa, na sehemu hii kuna watu wengine nyuma waliosimama kushughulika na mwingine anapiga picha.

Baba mmoja anaonekana akikamua ng'ombe wake mkubwa huyu wa maziwa .Yeye amefunga kamba miguu za nyuma huku akikamua ng'ombe huyu akitumia mikono zake miwili. Mbele yake pia kuna jamaa mmoja anafanya shughuli hiyo. Hii ni ukilima wa ng'ombe wa maziwa.

Tunaona upanzi wa mimea ya ndizi kwenye shamba kubwa, mimea hizi yanaonekana kupandwa kwa laini na ukitazama vizuri hapa chini, ni kwamba kuna paipu ambayo inaipatia maji, hivo basi mimea hizi zinanyunyiziwa maji.

Mimea kadhaa ya ndizi zimepandwa kwenye shamba kubwa na ni ukulima wa kisasa. Unapotazama vizuri, chini yake ni kwamba kunayo paipu ambalo limepita hapa karibu na mimea hizi, kuashiria kwamba mimea hizi zinanyunyiziwa maji.

Mwanadada mmoja anakamua ng'ombe huku akitabasamu labda kufurahia kazi hii.Ng'ombe anafungwa miguu zake za nyuma labda ili kumzuia asimwage maziwa haya, hii ni katika ukulima wa ng'ombe wa kutoa maziwa.

Tunaona mimmea ya ndizi mbili kwa mimmea hizi zimekauka maanake majani yake iko na rangi ya manjano. Ndizi zingine aidha ni ya rangi ya kijani kibichi kuashiria kwamba bado yamo.

Huyu ni mkulima ambaye amefunika mazao yake ya ndizi ambayo inaelekea kuiva. Hii labda anaifunga ili kuzuia ndege wasije wakaila ile ndizi na kuharibu mazao ya mkulima huyu.

Kina mama walioko hapa wanapakua chakula ili kupatia watoto, moja wao ameshikilia chakula na moja wake ameshikilia kijiko, ili kupakua vyakula vile. Mwengine anaongea pale nyuma.

Tunaona mfanyikazi mmoja ambaye amevalia nguo rasmi na pia ameshikilia kifaa maalum, waweza kuwa kwamba huyu ni mwanasayansi na anafanya kuchukua sampuli maalum kutoka kwa shamba ya mkulima huyu wa ndizi.

Hapa ni katika mahali ambapo maziwa ambayo yamekusanywa kutoka kwa wakulima huletwa kisha yule ambaye ameleta anaandikisha ni kilo kiasi ngapi ameleta kutoka kwa mkulima ili baadaye mkulima apate malipo yake. Hii ni njia nzuri ya kustawisha wakulima.

Haya ni ndizi ambayo yametolewa makanga yake. Kwa sheria kwamba huyu anataka kukula ile ndizi. Ijapokuwa ni kwamba ndizi hii inaonekana iko katika rangi ya kijani kumaanisha pia haijawa.